Hili ni gari jeupe la aina ya swift, linameweza kubebea abiria wanne. Nambari ya usajili wa gari hili ni KDH 990J . Kando kuna ua refu jeupe, lenye lango kuu la samawati ambalo limezungukwa na miti mirefu.

Hili ni duka la maziwa linaloitwa Mt Kenya Milk Depot. Kuna wanaume wawili wanaonekana kununua maziwa kwenye duka hilo, na msichana mmoja anayepita nyuma ya duka hiyo, kisha mwingine kakaa kwenye kingo la duka hilo utadhani kaota jua. Duka limepakwa rangi nyeupe na samawati kwenye mlango.

Huyu ni mama anayeuza viungo mbalimbali kama vile nyanya, pilipilihoho, vitunguu, mboga ya aina mbalimbali na hata viazi, anaonekana kuchambua maharage, pia anayauza machungwa na dania, viungo ambavyo vinaaminika kusitiri afya ya binadamu.

Hizi ni pesa za nchi ya Kenya, mbazo ni noti ya elfu moja, miatano na miambili. Ukizihesabu zinaweza kufika shilingi elfu ishirini hivi. Katika Kenya ukiwa na pesa, unawezakithia mahitaji yako ya kila siku. Noti hizi zina rangi tofauti kama vile zamawati na hata kijani kibichi.

Kibanda hiki kina mabambo aina mbalimbali hasaa shambala zinazovaliwa kwenye mikono hasa na wamaasai, pia zinazovaliwa kwenye shingo kulingana na tamaduni za wamaasai ,kuna mifuko ya kubeba iwapo utaweza kununua bidhaa hizo pia unaweza kuona mishipi ya wanaume.

Hili ni chumba lakuuza magari ambalo limejengwa kwakutumia vioo. Kuna gari za aina mbali mbali kama Villa BMW, Mercedes-Benz, na Toyota. Gari hizo ni za rangi tofauti. Kuna Nyeupe, Kijani, Kibichi, Nyeusi, na hata Samawati. Kuna ofisi ya kuchukua document za gari mteja atakayoinunoa.

Hili ni duka la manguo zinazojulikana kwa jina la utani mtuumba. Kuna sweta, kaptura, na shati. Zote zina rangi mbalimbali kama vile, rangi ya manjano, kijani kibichi, nyeupe, samawati, na nyeusi. Kuna muzaji ambaye amesimama na mnunuzi aliyechini. Kuzichagua nguo atakazo zinunua.